Daktari mwenye mavazi meupe akiwa amevalia miwani na barakoa ya samawati, anatoa dawa kwenye kontena moja nyeupe kwa makini zaidi.

Konteina za chupa za dawa, zikiwa zimefungwa mifuniko. Baadhi ya maandishi yaliyomo ni kama, Deja, Zelamo, Leoki.

Wanaume watatu wawili wakiwa wamevaa sare za kufanana mwingine amevalia barakoa nyekundu na kofia nyeusi, mmoja wao akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao anapimwa joto.

Chupa ya dawa iko juu ya faili na ina maandishi yafuatayo, "MMR Vaccine — What You Need to Do. Number One: Why Get Vaccine?"

Kwenye chumba cha zahanati, wamo watibabu wawili wakiwa wamevalia sare za kufanana, mmoja ameinama na kuangalia mtoto kitandani na mwingine amesimama kwenye vipimo.

Kwenye chumba cha hema wapo watu wengi. Kwa ukaribu yupo daktari aliyevua barakoa kwenye ndevu na anamtazama mwanamke kwenye skio lake.

Kwenye chumba cha hospitali kunao watu wanne. Watatu wakiwa ni madaktari, wamevalia mavazi ya samawati na barakoa. Wakiwa wanahudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda. Kando yake kuna televisheni.

Kwenye chumba cha matibabu wapo watu wengi, akiwemo daktari aliyevalia barakoa ya rangi nyeupe kwenye ndevu. Anamtazama mwanamke kwenye sikio lake.

Kwenye chumba hiki imo televisheni inayoonyesha mtu ndani yake na kwenye meza ipo maandishi kama yafuatayo, "Dental care," na ubao ukiwa na rangi nyeupe kando yake.

Kwenye mandhari haya ya mafuriko hakuna usalama, gari na baiskeli na pikipiki zinazongwa na maji wanajitahidi kuvuka katika eneo hili kwa shida.

Kwenye chumba hiki cha zahanati kunaye mwanamke aliyekaa kwenye kitanda akitazama mtoto wake na kutabasamu. Amejifunga kilemba na juu yake kukiwa kuna neti.

Kwenye chumba kuna mwanaume aliyevalia mavazi ya samawati. Anapatiana huduma za chanjo kwa watoto, wamama wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamepanga foleni kugojea huduma hizo.

Kwenye hema hili leupe juu yake kukiwa na televisheni na vitanda vilivyotandikwa, mavazi na malazi meupe. Mtu mmoja anaonekana kusimama katikati ya vitanda hivi.

Kwenye mkusanyiko hili kunaye mwanamke aliyevalia mavazi meupe na kuinama na kudunga shindano mtoto, mama yake akiwa anamwangalia kwa tabasamu. Kunaye mwanamke aliyeinua mtoto wake juu akiwa anatazamana na mwingine anayeongea na simu.

Kwenye chumba cha afya, yupo mtibabu aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati na miwani. Anaonekana kumhudumia mtoto mchanga kwa kumdunga shindano, na mama yake akiwa amevalia barakoa anamtazama.

Chupa ya dawa iliyobeba madini kwa jina ya vitamini D3 inayo boxi lake lenye maelekezo na maandishi kama ifuatavyo vitamin D3 300000IU.

Chupa ndogo ya rangi nyeupe imesimamishwa ikiwa na maandishi kama yafuatayo, Pills for Sex.

Kwenye eneo hili kunayo ajali ya barabarani imetokea na watu wengi wakiwa wamekusanyika kutazama hali iliyo hapo. Pikipiki inaonekana kando yake ikiwa kochi jeusi.

Wanaume wawili walio simama mbele ya vyoo, mmoja akiwa amevalia walahi anamtazama mwingine akimpa maelekezo. Baadhi ya maneno katika ukuta wa vyoo ni kama ya yafuatayo, Wash your hands here.

Kwenye chumba hiki cha matibabu kunayo mtabibu aliyevalia kofia barakoa na nguo ya samawati akimuhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda.

Panapo chupa mbili za dawa, na pamba. Moja ya chupa inayo maandishi kama ifuatavyo, MMR Vaccine, Measles, Mumps, Rubella .

Kwenye chumba hiki cha hospitali kunayo familia inayo furaha kumpata mtoto. Baba aliyevaa shati nyeusi, amemshikilia mwana akiwa wameepesha kofia ya rangi nyekundu na nyeupe.

Kwenye chumba cha zahanati, wamo watu wawili, mmoja akiwa ni mtibabu. Ameshikilia taa na akimulika mwanamke aliyelala kitandani kwenye mdomo wake.

Penye huduma za kiafya watu saba. Wawili wakiwa wamevalia kiakisi za rangi ya kanjano. Na mmoja akiwa amevalia tisheti nyekundu, ameshikilia mtoto mchanga. Anatazama mwingine akipewa chanjo mdomoni.

Kwenye chumba hiki kilicho na televisheni na kitanda, wanawake wawili wamekaa. Mmoja akiwa amevalia t-shirt ya samawati na kujifunga kilemba, anamueleza mwingine kuhusu yaliyomo kitabuni.

Kwenye chumba cha mazoezi, ipo familia moja ikiwa ni bwana, bibi na mtoto. Mpira unaonekana na mzee akiwa ameshikilia mwanawe miguuni.

Chupa nne za dawa zenye rangi nyeupe, tatu zikiwa zimefungwa na moja imefunguliwa. Dawa zimewekwa kwenye vifuniko mbele yake. Baadhi ya maandishi kwenye chupa mojawapo ni kama ifuatavyo, "pyrazinamide tablets 500mg".

Mkono umeshikia chupa na sindano ikiwa inavuta dawa. Ndani yake amevalia pete kwenye kidole kidogo cha kando.

Chupa tatu za kuhifadhia dawa. Iliyo katikati ina rangi nyeupe na maandishi kama yafuatavyo pure encapsulation calcium siltrate na na iliyo upande wa kushoto inasomeka kama nature made calcium 500mg, help support strong bones 130 tablets

Mtu mmoja aliyevali mavazi ya manjano akiwa ameshikilia mfereji unaotoa maji kwa minajili ya kupiga dawa mimea yale.

Mwanamke aliyesonga rasta na kuvalia t-shirt ya kijani, mkononi mwake ameshikilia bakora na wakulia ukiwa una bidha nyeusi. Anacheka akiangalia mbele.

Kwenye chumba hiki kilicho na kabati ya rangi nyeupe, mnamo mwanamume aliyevalia tisheti ya kijivu, akiwa ameshika mguu anafanyisha mgonjwa mazoezei. Akona ndevu.

Panapo vichupa na kontena za dawa. Baadhi ya maandishi kwenye vyombo ivi ni kama Deja Leoki inaondoa maumivu na nyuma yake ipo karatasi iliyochorwa mapafu na skeletoni .

Mwanaume wa tamaduni ya kimaasai aliyevalia barakoa na ushanga shingoni akiwa ameweka leso nyekundu, mtibabu anamdunga sindano akiwa ameinama.

Askari watatu waliovalia sare tofauti, wako pamoja na raia. Wamesimama na kushikilia makaratasi meupe yenye maandishi juu yake. Watu wote wamevalia barakoa.

Kwenye meza ya mbao wa rangi ya zambarao kumewekwa kichupa cha dawa. Kina maandishi kama yafuatayo, " GHUDATUN , dawa ya tenzi dume kupanuka. 100% natural ."

Kwenye maeneo haya ya ukame, wamo watu wawili mmoja akiwa ni mtibabu anaweka dawa kwenye shindano na amevalia barakoa ya samawati.

Madaktari wawili waliovalia barakoa za samawati na miwani machoni mwao, wanahudumia mgonjwa kwenye mdomo wakiwa wanatazama meno yake.

Kwenye barabara ya lami iliyo na rangi nyeusi na msatri wa njano wamo watu wamesimama juu yake kando ikiwa ni maporomoko yaliyosababishwa na mafuriko.

Mtungi kidogo kilicho na ufuniko wa rangi nyekundu kimeekwa chini na kina maandishi kama yafuatayo, epilipsy medicine.

Kwenye chumba hiki mnamo watu watatu ikiwemo wawili ni madaktari wanaopeana huduma za kiafya kwa mgonjwa. Amepanua mdomo wake na kumwangalia ndani.

Mwanamke mrembo aliyelala kwenye kitanda, anapokea matibabu ya meno kutokana na mtibabu aliyevaa sare za rangi ya samawati, na mkononi mwake akiwa ameweka gloves .

Katika kijiji kuna ukosefu wa usalama. Mafuriko yanaonekana yamechacha, na watu wanajaribu kujikomboa kutoka kwa nyumba yao na kubeba vitu.

Kwenye chumba cha zahanati kunao wagonjwa wakiwa wamelala kwenye vitanda. Mmoja wao ameinua mguu na mwingine kulazwa chini uliofura na kufungwa bandeji.

Dada huyu aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, ameinama kwa umakini kumdunga chanjo mzee mwenye ndevu nyeupe, amevalia kofia na ametulia tulii kupata huduma hizo za matibabu.

Mwanamke aliyeshikilia mtoto mchanga anayetazamwa ni daktari aliyevalia koti la rangi nyeupe. Amepanua mdomo wa mtoto huyo.

Kwenye chumba cha zahanati. Yupo mtibabu moja aliyeinama na kuvalia mavazi ya samawati na meupe, akimdunga mtoto shindano ya begani.

Kwenye mazingira ya kilimo iliyoko mwanaume mmoja aliyevalia kofia na kujifunga mapua nyuma yake amebeba kimtungi na anapiga dawa kwenye mimea.